Watu wameketi katika viti vya magurudumu ambao wanasaidiwa na wengine ili kuwasukuma mbele, moja wa hawa walemavu ameweza kuinua bendera ya Kenya, ambayo ina rangi nne tofauti.

Hili ni karatasi la mtihani ambalo limefanywa na mwanafunzi. Karatasi hili limechorwa wanyama wadogo wadogo na mwanafunzi akaweza kuulizwa maswali kutokana na hizi picha. Mwalimu pia ameweza kusahihisha karatasi hili.

Shule hii imejengwa vizuri ,majengo katika shule haha yanapendeza sana, pia. Je kumepandwa nyasi ambayo kusaidia kuleta hii shule na kuonyesha picha nzuri. Pia yamepangwa Maja ambayo yanavugia Sana.

Hili darasa limepangwa vizuri . Wanafunzi wengi husaidika kwa sababau wamesaidiwa na viti ambavyo wanatumia kuketi na viti hivi vina sehemu nyingine ambayo wanatumia kwa kuandikia. Darasa hili linapendeza.

Kitabu cha kusoma ambacho kimechorwa watoto wadogo . Kitabu hiki kinatumiwa na watoto wadogo kujifundisha mambo matatu ambayo yanahusiana na afya. Kitabu hiki ni muhimu katoka watoto wachanga ambao wanakuwa.

Watu hawa wawili wanafanya mazoezi ya kurusha ngumi. Mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu ikiwa ana ulemavu wa kipekee huyu mwingine anamsaidia ili waweze kufanaya mzoezi pamoja.

Vitabu vingi vimewekwa juu ya meza na faili. Vitabu hivi hutumiwa na wanafunzi katiak kusoma ili waweze kupata maarifa mengi. Maarifa haya yanaweza kuwasaidia katika kupata riziki zao za kila siku siku zijazo.

Walemavu wawili wanaotumia makongo na kushiriki kwenye mchezo wa kucheza mpira kwenye uwanja .

Shule hii iko na sehemu kubwa. Sehemu moja ni uwanja wa mbao umewekwa vitu mingi ambavyo watoto wadogo hutumia katika mchezo Yao ya kila siku.

Huyu ni mwanariadha ambaye anashiriki katika michezo. Mwanariadha huyu, ana shida ya ulemavu. Anashiriki katika mchezo wa kurusha mkuki, akiwa ameketi katika kiti cha magurudumu.

Hii ni shule ambayo imejengwa na majengo ambayo yanapendeza aina ya ghorofa, shule hii imejengwa vizuri na nje ya hili shule kumepandwa maua ambayo yanavutia watu wengi.

Hapa ni shuleni, ambapo kumejengwa vizuri. Shule hii inapendeza kwa sababu kumepandwa maua ambayo unavutia. Pia, kwenye shule hii kuna mlingoti ambao unatumiwa kwa kuweka bendera.

Hapa ni darasani ambapo kumepangwa vizuri . Kuna viti ambavyo hutumiwa na wanafunzi kwa kuketi na pia viko na sehemu ya kuandikia ambapo mwanafunzi anaeka kitabu na anaweza kuandika akitumia hiyo sehemu.

Shule hii imejengwa vizuri, majengo haya yanapendeza na kwa shule hii pia kumepandwa maua ambayo yanaweza kuvutia mtu yeyote ambaye anaweza kutembea hii shule.

Kwenye meza kuna tarakilishi. Ambayo husaidia watoto au watu wengine katika kusoma vitu mingi mtandaoni. Pia tarakilishi hii inaweza kutumiwa kufanya kazi tofauti tofauti, ambazo zinaweza kusaidia mtu kupata kazi.

Hapa ni darasani ambapo kumepangwa vizuri, kuna madawati ambayo yanatumiwa na wanafunzi kwa kuketi na sehemu nyingine ya kuandika. Darasa hili limepangwa vizuri kwa shughuli ya masomo.

Hapa ni katika kituo cha kulinda watoto wenye ulemavu wa kutosikia. Kituo hiki ni muhimu kwa sababu, hujumuisha hawa watoto na kuwasaidia katika kutatua mahitaji yao ya kila siku.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya mwenye ulemavu anafanya mazoezi akitumia kiti cha magurudumu. Mwanariadha huyu ni mkakamavu kwa sababu anafanya shughuli zake za kawaida kama vile kushiriki katika michezo.

Wachezaji wengi wenye ulemavu wako uwanjani kucheza mchezo wa kandanda pia wako na fimbo zao speseli za kuwawezesha ili waweze kutembea. Uwanja huu una nyasi sehemu moja na sehemu nyingine haina nyasi.

Wanafunzi hawa wanashiriki katika mashindano ya kukimbia, mmoja wao ana ulemavu wa kutoona anasaidiwa na mwingine ili aweze kukamilisha mbio hizi na aweze kufuzu.

Chumpa hiki kina, vifaa ambavyo vinatumiwa katika shuguli ya kuzima moto, vitu hivi ni muimu kwa majengo tofauti tofauti kama vile, shule, hospitali, na hata, na hata nyumbani.

Shule hii imejengwa vizuri na ikajengeka nje ya hili shule kuna mlingoti ambao unatumiwa ili kuweka bendera ya Kenya , pia kumepandwa maua mazuri ambayo yanapendeza macho kwa kila mmoja anayetembea hapa.

Wanariadha wanasaidia mmoja wao ambaye ni mlemavu , mlemavu huyu ana kitu cha magurudumu ambacho kinamsaidianili kuweza kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine . Mwanariadha huyu ni mkakamavu Sana.

Hapa ni darasani ambapo tunaona chati ambayo imeandikwa tarehe na kwa hiyo chati kuna swali la somo la dini ambalo linauliza kuhusu Samweli alivyojibu wakati Mungu alimwita.

Mwanariadha wa Kenya ambaye anaita Wesley Kimeli Sang. Anashiriki katika mashindano ya kukimbia ya watu ambao wana ulemavu mwilini. Anajikakamua kupata riziki yake kutokana na kazi ya kukimbia.

Shule hii imejengwa vizuri, iko na uwanja mkubwa ambao umewekwa vifaa ambavyo watoto hutumia katika michezo mbalimbali, kwenye shule hii pia kuna mti mkubwa ambao una maua mazuri ya rangi ya manjano.

Hapa ni darasani, na katika darasa hili tunaona picha ambayo ni chati, ambayo imeandikwa herufi ndogo, na swali likauliza herufi ndogo zinatumiwa wapi katika masomo.

Mwanaspoti huyu ameketi kwenye kiti. Huyu anashiriki katika mashindano ambayo yanashirikisha watu ambao wana ulemavu. Mlemavu huyu ni mkakamavu kwa sababu anafanya shughuli zake za kawaida.

Hii ni shule ambayo imejengwa vizuri. Imepakwa rangi nyeupe na mabati ambayo yanapendeza. Katika shule hili, kumepandwa maua na pia kuna miti mikubwa ambayo ,iko na maua ya rangi ya manjano.

Kitabu cha gredi ya pili ambacho kinatumiwa katika mtaala mpya wa umilisi, kitabu hiki ni cha somo la mazingira ambacho kimechorwa picha tofauti na vifaa mbalimbali.

Kitabu hiki ni cha gredi ya saba ambacho kinaweza kusaidia mwanafunzi kujua mbinu tofauti tofauti za kufanya shughuli Kwa kutumia kompyuta . Kitabu hiki ni muhimu sana Kwa wanafunzi wengi ambao wanataka kujua. kihusu kompyuta.

Shule kubwa limejengwa, na katika shule hili kuna madarasa mengi ambayo yanaweza kusaidia wengi, ili wapate mafundisho mazuri, inje ya shule hii kumepandwa maua mengi ambayo yanaweza kuvutia wanafunzi pia na wazazi.

Wanariadha wa Kenya wamesimama pamoja iliwaweze kupigwa picha, mmoja anaitwa Nancy Chalagat ambaye ni mwanariadha ambaye hushiriki katika mbio za watu wenye ulemavu.

Mwanariadha huyu wa Kenya, anaonyesha bango ambalo limeandikwa na kuashiria kua ,yeye ndiye ameweza kuibuka kuwa mshindi, wa mbio za mwaka,2024.Mwanariadha huyu, atakapotuzwa, atakuwa na pesa nyingi.

Hii ni shule ambayo kwenye ukuta kumeandikwa sheria mingi ambazo wanafunzi wanafaa kuzifuata, wanafunzi wanakuja hapa kusoma na ili waweze kuzilitia maanani ili wasije wakakuwa kwenye makosa.